Picha inaonyesha shughuli ya kukamua ng'ombe. Mwanaume mzee ameketi chini, akikamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe ndani ya bakuli. Ng'ombe huyo amesimama ndani ya zizi ambalo linaonekana kuwa safi. Chini kuna mranda au pumba. Nyuma ya ng'ombe huyo kuna ng'ombe mwingine na mtu mwingine anayeweza kuwa anasaidia. Hii inaonyesha shughuli ya kawaida ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Picha hii inaonyesha mwanaume akiwa amevaa mavazi ya kazi, kijani kibichi, akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyu ni mkubwa na ana rangi ya kahawia na nyeupe. Mwanaume huyo amekaa chini, karibu na ng'ombe huyo, akishika chombo cha kukamulia, na anaonekana akimkamua maziwa ng'ombe huyo kwenye ndoo nyeupe iliyo chini. Nyuma yake kuna ng'ombe mwingine anayeonekana mdogo. Mazingira yanaonyesha banda la ng'ombe, likiwa na nguzo za mbao.

Picha hii inaonyesha ng'ombe mweusi na mweupe akinyonyeshwa kwa kutumia mashine ya kisasa na kifaa cha kukamua kimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na maziwa yanakusanywa kwenye chombo kikubwa cheupe kilicho chini. Ng'ombe anaonekana akila kutoka kwenye chungu cha kulishia. Inaonyesha matumizi ya teknolojia katika ufugaji wa kisasa ya maziwa.